Magari mawili meusi yaonekana kukaliwa na watu wanne, wawili wanaume wawili wanawake. Upande mwingine tunaona mwanamke mmoja akiketi chini kwa nyasi. Upande huu mwingine tunaona mtu mmoja aliyevaa kofia anasimama kuangalia upande mwingine.

Magari yasiyoweza kuhesabika yamewekwa kwenye maegesho huku nyuma yao kuna majengo ya ghorofa na angani kuna mawingu yanayoonyesha dalili ya mvua huku mchanga imetengenezwa kwa ajili ya kaburosi ile mzuri.